Hapa tunaona bidhaa tofauti tofauti kama vile nguo zikiwa zimepangwa katika rafu tofauti tofauti kwa mpangilio safi sana. Taa ambazo zinasambaza mwangaza na pia kamera za CCTV ambazo zinaweka usalama.

Katika hili duka tunaona kuna aina nyingi sana za nguo. Kuna za wanawake na za wanaume. Taa ambazo zinasambaza mwangaza katika duka hili pia kamera za CCTV ambazo zinaweka usalama pia tunaona pazia ambazo zina rangi ya kupendeza na ya kuvutia sana.

Hili ni gari lenye namba KCE 982P kama namba ya usajili. Ina gurudumu nne, milango minne, pia lina viti tano ndani.

Katika soko hili tunaona ndizi tofauti tofauti, ambazo zimeiva na ambazo bado hazijaiva zikiwa zimepangwa katika rafu tofauti tofauti. Watu wengi wakiwa wauzaji na wanunuzi wanashu, wakiwa shughuli zao mbalimbali.

Katika hili soko tunaona mkokoteni ambaye amebeba mitungi ya maji, kuna miavuli, watu wakiwa na shughuli mbalimbali, nyumba za biashara, miti na pia wauzaji na wanunuzi wa bidhaa.

Katika hili soko, tunaona bidhaa tofautitofauti, kama vile sukuma, mahindi, mitungi, vitunguu. Magunia na vikapu ambazo zimebeba mizigo. Tunaona muuzaji ambaye anauza bidhaa.

Katika hili soko tunaona bidhaa tofauti tofauti kama vile vitunguu, nyanya, karoti, dania, pilipili hoho, mizigo ikiwa ndani ya gunia, nguo. Wauzaji pia tunaona wakiwa kando ya biashara zao.

Katika hili soko tunaona ndizi kadhaa ambazo zimepangwa katika rafu tofauti tofauti. Pia tunaona watu wengi ambao wanauza na ambao wananunua mizigo ambazo zimeekwa kwa magunia tofauti tofauti.

Katika hili soko kuna bidhaa nyingi kama nyanya, machungwa, mahindi, viazi tamu, vitunguu, ndizi, kuna mikoba , wamama ambao wanauza , pia kuna wanunuzi.

Hapa tunaona nyumba kubwa za kifahari ambazo zina pendeza sana. Kuna maua, miti, maji ambapo mtu hubarizi kidogo, nyasi, waya za stima na pia kuta.

Katika duka hili tunaona aina mingi za bidhaa ambazo zimepangwa katika rafu tofauti tofauti kwa njia nzuri sana. Tunaona aina ya keki ambazo zimepangwa kwa njia ya kupendeza. Wanunuzi, wauzaji na taa ambazo husambasa mwangaza katika duka hili.

Hili ni duka kubwa sana ambalo linapatikana sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Ina bidhaa nyingi ambazo watu hupendezwa nazo na lina walinzi, wauzaji na wanunuzi wengi sana na pia lina macctv ambazo huweka usalama kote nchini.

Hili ni duka kubwa, hupatikana hasa mijini kama Nairobi. Kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa katika rafu na zimepangwa katika orodha safi sana. Tunaona kuna mwangaza na cctv ambazo zinaweka usalama.

Tunaona keki ambazo zimekatwa katika miombo tofauti tofauti na zimepangwa katika rafu kwa njia ya usafi sana. Zimepakwa rangi ambayo inaridhisha wanunuaji.

Hili ni duka kubwa ambalo hupatikana katika mji wa Nairobi na miji mingine ni duka ambalo liko na bidhaa tofauti tofauti ambazo huvutia wanunuaji. Tunaona kuna taa amabazo zinasambaza mwangaza katika duka hili ili wanunuaji wapate kuona vyema.

Katika hili duka kuna vifaa mbalimbali kama viti za plastiki, keki, mkate, sabuni, taa ambavyo hutoa mwangaza ndani ya hili duka. Pia kuna vifaa vya usalama vilivyowekwa kama vile camera za cctv

Hili ni duka kubwa sana ambalo hupatikana katika mji wa Nairobi. Huwa na bidhaa tofautitofauti ambazo zimepangwa katika rafu kwa njia safi sana. Kuna wanunuzi na wawuzaji. Na pia kuna taa za CCTV ambazo zinaweka usalama katika duka hilo.

Hapa kuna mikate, kuna matunda aina mbali mbali kama: ndizi, pawpaw , kuna keki. Pia kuna maziwa mala, kuna maziwa freshi , kuna watu. Pia kuna mwangaza.

Kwa hii duka tunaona bakuli za plastiki, tunaona sahani, vikombe, pia tuonaona mwenye anauza pia kuna mwenye ananunua. Hapo kando kuna trolley .